Hiki ni kituo ambacho kina mpangilio mzuri na ishara zinazoonyesha huduma tofauti. Watu wameketi huku wakiongojea kupata zamu ili kuhudumiwa.

Watu wawili wa jinsia ya kike na kiume wamevalia miwani wanasalimiana huku wakiwa na furaha na pia kuna rununu kwenye meza.

Bomba kubwa la maji likipita katikati ya muundo wa saruji ikizungukwa na mimea pamoja na uzio wa waya likipeleka maji ardhini.